Sehemu inayoonekana ya sokoni. Kuna nyanya ambayo ni nyekundu kuashiria imeiva, kuna pilipili ambayo ni kijani kibichi, kuna ndoo ambayo ni ya rangi ya manjano inaonekana kuwa na maji nusu. Kuna besheni ambayo ni ya rangi ya samawati.

Sehemu hii ni ya soko ya wazi au soko ya hewa. Kuna watu wengi wakiwa katika shughuli zao. Wengine kuonekana wauzaji na wengine kuonekana wanunuzi. Kuna wamama ambao wameketi chini. Watu wanaonekana kuvalia buti kwa sababu ya maeneo haya ambayo yana matope na maji.

Hili ni tangazo la bima ya gari ya kibinafsi. Kuna maandishi makubwa yaliyoandikwa kwa rangi ya dhahabu, private car insurance . Gari yenyewe ni ya kijivu. Kuna QR ambayo itatumika kupata maelezo zaidi. Kuna nambari mbili ambayo unaweza tumia kuwasiliana ili kupata maelezo zaidi.

Gari jeupe laonekana kuwa matatu, lipo barabarani, kuna miti kuna wire za stima zinazopitia juu yake. Kuna hali ya anga ambayo yaonekana kuwa sawasawa.

Sehemu ya sokoni ambayo kuna wauzaji wa soksi. Kuna fremu ambayo imetengenezwa kwa chuma, ambayo yanashikilia soski hizi, chini ya fremu hii kuna takataka mingi, sehemu hii inaonekana kuwa wenye uchafu mwingi.

Sehemu ya sokoni ambayo zinajengwa huku kuna miti, kuna watu wengi, wengine wakionekana kuwa wauzaji na wengine wanunuzi, kuna gunia nyingi ambayo ni ya rangi ya nyeupe. Sehemu hii ina udongo na maji ya matope.

Sehemu ya nje ya duka, tunaona kuna jokovu ambayo yana soda ambayo ni ya ladha tofauti. Jokovu hili yaonekana kuwa ya nyekundu. Kuna uuzaji wa viazi ambao pia umetiwa katika rafu ambayo imetengenezwa na mbao vyote zikiwa nje.

Sehemu ya sokoni ambayo ina watu wengi huku ni uuzaji wa mavazi unaofanyika, kuna mavazi ambayo yameegezwa juu na kuna mingine ambayo yametiliwa kwenye jengo ndogo la mbao ambayo imetengezwa. Kuna mvulana anayetembea anaonekana kushikilia koti lake la samawati akitazama mavazi haya.

Gari la kijivu lilioegeshwa kando ya barabara. Gari hii inaonekana kua matatu. Gari hii pia ina miguu nyeusi na vyoo nyeusi. Kuna hali ya anga ambayo tunaitazama pale nyuma ikiwa sawa sawa. Alafu pia kuna miti mingi.

Traki kubwa ambayp inatumiwa kusafirisha magari inaonekana kuwa barabarani, traki yenyewe ikiwa rangi ya nyekundu. Kuna gari ambayo tunaiona ikiwa ya kijani na magari mengine ya sehemu ya juu ambayo ni nyeupe, moja ikionekana nyeusi ambayo iko sehemu ya chini iko katika uwazi ambao tunaona miti.

Lori kubwa ya kusafirisha magari ambayo ni ya rangi nyekundi ina trela refu ambapo ina ghorofa mbili ikiwa imebeba gari ya kijani, kuna gari ya nyeupe, kuna gari ya kibichi. Inaonekana kuwa kwenye barabara wenye mwendo slow na hali ya anga ambayo inaonekana kuwa sawasawa.

Jengo ndogo linaloonekana kuwa duka. Mlango wake una ragi ya kijani. Kuna maandishi ambayo yameandikwa bamba hapa M-pesa, nje kuna karai mbili ambayo ni ya kijani, kuna kiti ndogo, kuna karatasi ambazo zimebandikwa kwenye mlango zinazotumika kubeba bidhaa.

Kuna jengo ambayo Kuna sehemu ndogo imepakwa rangi ya kijani imeandikwa Mpesa doctor ajab na kijana ambaye ameaegemea kichwa yake kwenye stooli ndogo amekalia kwenye sakafu amevalia shati ya kijani na patipati nyekundu.

Sehemu yenye watu wengi ikionekana kuwa sokoni. Kuna watu wengi wanaotembea kuna wauzaji, kuna wanunuzi kuna wanaotazama pia. Tunamwona mzee mmoja akitazama nikama anataka kununua. Mwanamke mmoja ameinama akiwa anataka kununua vitu ambavyo vyakaa machungwa amevalia mkoba mwekundu.

Magari mengi yaliyoegeshwa kwenye sehemu ya nje ambapo kuna nyasi, miti, hali ya anga tukiiona ikiwa sawa. Gari lililokaribu na sisi kabisa tukiiona kuwa sedan . Tunamuona mtu kwa umbali. Pia kuna mkono ambao hatuwezi tambua kwa vizuri.

Sehemu inaonekana ya sokoni. Kuna mijengo ambayo imetumiwa mbao kutengeneza mahali ambapo bidhaa hizi zinawekwa. Kuna viazi, kuna mahindi mbichi, kuna ndizi, kuna nyanya, kuna karoti. Pia kuna watu ambao wanaonekana kuwa wanunuzi. Kuna mwanaume mmoja aliyevaa shati ya miraba.

Watu wawili wakiwa wanaonekana kwenye duka, duka hili lina mlango kijani kibichi, kuna maneno ambaye limeandikwa kwa maneno nyeupe, empesa kuna mabandiko ambayo ni ya Airtel ambayo imetiwa mbele ya duka hili.

Sehemu ya sokoni ambayo tunaona kuna uuzaji wa mikoba na mavazi , mbele ya soko hii kuna magari mawili ambayo ni ya nyeupe ,kuna mwavuli mkubwa wa samawati pia kuna nyaya za stima ,kuna hali ya anga ambayo inaonekana kuwa sawasawa.

Magari mengi yaliyo egeshwa kwenye sehemu ya wazi, amabyo tunaona kuna miti na hali ya anga, kuna watu pia wanaotembea, naona watu wakiwa katika shughuli zao, kuna gari ya nyeusi mbili, kuna gari ya nyeupe mbili na kuna gari ambayo ni ya samawati.

Kibandiko inayoonekana kuwa ya bima. Tunaona magari ambayo yanaonekana kuwa kwenye hali ya mafuriko. Kuna maandishi ambayo yameandikwa, Don't let a natural disaster sink your business kwa maandishi meusi.

Kibanda kinachoonekana kuzeeka, kimetengenezwa kutumia miti na mabati, kuna mikonga ya ndizi, kuna ndizi ambayo ni ya manjano ambayo imeiva, kuna nyanya, kuna hoho, ndizi ambao hujaiva umedungiliwa kwenye mkunga wake na kisu ambao ni wa kahawia.

Jumba la maonyesho ya gari. Jumba hili linaonekana kuwa ya kisasa, iliyo na sehemu ya juu na ya chini. Kuna madirisha makubwa yanayoleta mwanga kwenye jumba hili. Kuna watu wengi, wengine wakionekana kuwa wameketi na wengine wakitembea karibu na gari hizi.

Jumba la maonyesho ya gari. Kuna mwanga mwingi kutokana na kioo ambayo unatoka kwenye sakafu hadi kwenye baadhi. Kwenye kushoto kuna gari ya nyeusi, mbele kuna gari ya nyeupe, nyuma yake kuna gari ya nyekundu, kuna gari nyingine yenye rangi ya fedha na nyingine ya kijivu.

Sehemu inayonekana ya sokoni. Kuna nyanya ambayo yamepangwa vizuri katika sanduku za mbao. Yako katika mwonekano unaopendeza. Watu wakiwa wanamtazama na wengine wakiwa katika shughuli zao sokoni.